Ofisi ambayo ina mlango yenye rangi ya kahawia, viti viwili vyeupoe, komputa tatu ya meza, vifaa vya ofisi kama vile vitabu, kuna tishu mezani, na kabati nyeupe.